Mtu aliyevaa mavazi ya kijani kibichi anaonekana akifanya kazi ya kuchambua au kusafisha takataka ndani ya jengo la chuma, akichangia juhudi za usafi na utunzaji wa mazingira.

Sehemu ya nje la duka la rejareja na la jumla ambalo linaonyesha bango la rangi nyeupe, kijani na njano. Pia kuna magari makubwa na madogo, na watu wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Sehemu ya nje ya duka la bidhaa mbalimbali za kilimo na kemikali. Huenda ni dawa za mimea mbolea au bidhaa za viwanda. Watu kadhaa wamesimama nje ya duka na wengine wakiketi katika pikipiki. Dalili ya mwingiliano wa wateja au wasambazaji.

Mtu mmoja akiwa katika duka la kemikali za kilimo. Anaonekana kuwa anapanga au kupangua bidhaa kwenye shelfu. Kuna masanduku na chupa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Picha inayoonyesha watu kadhaa, wakishirikiana kushusha magunia makubwa kutoka kwenye lori. Magunia haya yana alama na maandishi; yakiashiria bidhaa za kilimo au msaada wa chakula. Mandhari ni ya nje, kuna magari pamoja na watu waliovaa mavazi ya kazi.

vikapu vilivyojaa nyanya ndogo za rangi ya machungwa, vimepangwa kwa mpangilio mzuri, ishara ya mavuno yenye ubora na maandalizi ya kuuza mazao sokoni kama sehemu ya biashara endelevu ya kilimo cha kisasa.

Mtu mmoja ameshika mkungu wa wa ndizi mikononi mwake, huku mikungu mingine mikubwa ikiwa imewekwa chini karibu na meza yenye nyaraka, ishara ya shuhuli ya kuvuna au kuandaa ndizi kwa ajili ya soko.

Wakulima wakiwa katika soko la kahawa wakiwasilisha mazao yao ya kahawa mbichi yenye rangi ya nyekundu na kijani. Jambo linaloonesha hatua za awali ya mnyonyoro wa thamani wa zao la kahawa kabla hazijafikishwa kwa wauzaji.

Wakulima kadhaa wapo shambani wakivuna mazao yaliyokomaa wakikusanya kwa mikono na kujaza kwenye magunia, taswira inayoonyesha mshikamano wa jamii na juhudi za uzalishaji wa chakula kupitia kilimo cha kijijini.

Mfanyakazi wa shambani anachota kahawa kwa kutumia chepeo kutoka kwenye rundo kubwa, akionyesha hatua ya awali ya usindikaji wa zao hilo muhimu la biashara kabla ya kusafirishwa.

Mkulima ameketi huku akishika kikapu kilichojaa nyanya zilizoiva. Akiwa katikati ya mazingira yenye majani na mimea. Taswira inayoonyesha hatua ya mavuno ya mboga, konstadi, na mabidi katika kilimo cha bustani.

Mbele ya ukuta uliotengenezwa na mbao. Mmea wa ndizi wenye majani mapana ya kijani kibichi, unasimama kwa fahari ukiashiria uzalishaji wa chakula na uhai wa mazingira ya kijijini.

Mkulima amesimama katika zao la kabichi lililipandwa kwa mpangilio vizuri, akionesha mfano wa ustawishaji wa mboga kwa njia ya kitaalamu na umuhimi wa upangaji sahihi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wakiwa shambani wakionyesha juhudi ya kutunza migomba hii yenye kijani kibichi, jambo linaloonyesha umuhimu wa kazi ya pamoja za uzalishaji wa chakula katika jamii.

Shamba la mapapai linaonekana likiwa na miti yenye majani mapana ya kijani kibichi, udongo wenye unyevunyevu na mimea mingine midogo pembeni inaashiria mazingira bora ya kilimo cha chakula katika eneo lenye rutuba.

Shamba la nyanya lililopangwa kwa ustadi mzuri, majani yake ya kijani kibichi na udongo mwekundu huonesha kuna rutuba katika eneo hilo, nyanya nimekua kwa wingi hali inayoonesha kwamba kuna matumizi sahihi ya kilimo.

Magunia mawili yaliyojaa pilipili hoho za kijani yamewekwa ardhini yakionyesha mafanikio ya mavuno na umuhimu wa zao hili, katika biashara ya kilimo yakiwa tayari kwa ajili ya usambazaji.

Trekta likiwa kazini shambani linavuna mahindi kwa kutumia trela kubwa lililojazwa mahindi yaliyokwishavunwa, huku mstari wa mahindi inayovunjwa na kile ambayo haijavunjwa bado ikionyesha hatua ya kati ya mavuno.

Shamba la pilipili limepangwa kwa ustadi likiashiria hatua tofauti za ukuaji, huku plastiki imetandazwa chini ikisaidia kuhifadhi unyevu na kudhibiti magugu katika shamba.

Miti ya mipapai iliyopangwa katika mistari, ikiwa na matunda mengi ya kijani kibichi karibu na mashina. Inaonyesha uzalishaji bora wa kilimo unaotokana na kilimo chenye mpangilio na uangalizi wakitaalamu.

Mkulima anavuna mananasi kwa uangalifu katika shamba lenye majani mengi, huku mananasi aliyo kwisha kuvuna yakikusanywa kwenye sanduku la vioo, taswira inaonyesha kazi ya kilimo uvumilivu na uzalishaji wa mazao.

Mwanaume mmoja aliyekaa chini akiwa ameshika papai mbili za kijani na njano; kwenye shamba lenye miti mingi ya papai na udongo wa kahawia chini ya anga la wazi, udongo huo huonyesha kwamba una rutuba.

Shamba la mananasi limejaa mimea yenye majani marefu na yenye miiba, huku matunda mengi yakiwa yamekomaa na tayari kwa kuvunwa. Taswira inaonyesha mafanikio ya kilimo cha matunda na umuhimu wa uzalishaji wa mananasi.

Shamba lenye udongo mwekundu limepandwa mimea kwa mpangilio wa mstari likionyesha matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo, kijani kibichi cha mimea kimethihirisha afya njema. Ambayo pia kuna mabomba yamepitishwa kuionyesha matumizi mazuri ya umwagiliaji.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika toroli liilojaa pilipili za rangi nyekundu na njano, akionekana katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Taswira inayothihilisha mafanikio na mavuno na uzalishaji wa mazo ya mbogamboga kwa viwango vikubwa.

Mkulima akiwa ameketi kwenye shamba la vitunguu, akivuna kwa mkono wake vitunguu vyenye rangi ya zambarau. Vitunguu hivyo vimeenea ardhini kwa mpangilio wa kuvutia, vikitoa taswira ya mavuno mengi.

Eneo la wazi la vijijini, ambapo kuna mifuko mikubwa iliyojazwa mazao, kama viazi au mazao mengine ya kilimo, yanayowekwa wima kwenye udongo wa kahawia na yaliyofungwa kwa waya ya chuma kwenye sehemu ya juu.

Shamba kubwa la migomba lenye miche mikubwa na majani mapana yenye rangi ya kijani kibichi, shamba hili linaonekana linaangaliwa uangalizi mkubwa kwani linarutuba.

Kundi la watu walioketi ardhini wakichambua na kuchakata mazao ya kilimo, hasa mbegu au nafaka zenye rangi nyekundu, zilizomwagwa mbele yao. Wamevaa mavazi ya kazi, baadhi wakiwa wamefunika kichwa kwa vitambaa, ikionyesha shughuli ya mikono inayoendelea kwa utulivu na umakini.

Mtu akifanya kazi shambani akiwa ameinama akichuna au kuvuna nyanya yenye majani mengi na yenye afya. Amevaa suruali ya bluu akizungukwa na mimea ya kijani kwenye ardhi yenye unyevunyevu, akitoa taswira ya mazingira yenye rutuba.

Katika mandhari ya wazi yenye anga la bluu, lundo kubwa la karoti zilizovunwa linaonekana limejaa kwa wingi hadi kufunika eneo pana. Zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wanunuzi.

Mkulima ameketi chini ya mti wa matunda, akiwa ameshika matunda mawili mkononi, huku akizungukwa na miti mingine ya matunda, taswira inayodhihirisha shughuli za mavuno katika mazingira ya kijani, yenye rutuba.

Shamba dogo lenye mimea la kijani kibichi yenye utunzi mzuri linaonekana lipo katika hatua ya uvunaji. Kuna toroli lililojaa mbogamboga kama karoti na tikiti maji.

Kiasi kikubwa cha karoti kilichochukuliwa kutoka kwenye ardhi na zimewekwa chini ya udongo na nyasi kidogo, Karoti hizo zinaonekana kukua kwa wingi sana zikiwa tayari kwa ajili ya kuuza Mazingira yanaonekana kama shamba la kilimo.

Mtu mmoja amesimama katika shamba la mahindi yaliyokomaa, akiwa amevaa shati jeupe, mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka yanaonyesha ustawi wa mazao ikiashiria mafanikio ya msimu wa kilimo.

Kundi la watu wakifanya kazi ya kuvuna mazao mashambani, hasa kilimo cha mizizi kama viazi vitamu au aina nyingine ya mizizi. Mazingira yanaonyesha ardhi yenye rutuba huku watu hao wakikusanya mazao kwenye maboksi ya plastiki za rangi ya bluu na kijani.

Kundi la watu wakiwa kwenye shughuli ya kuvuna mazao hasa vitunguu maji kutoka kwenye shamba la kijani nyuma yao magunia mekundu roji. Yamepangwa karibu na watu hao wameketi wakishughulika kuyapanga au ya kuyajaza.

Mtu mmoja aliyeegemea juu ya rundo kubwa la mananasi, yaliyopangwa kwa uangalifu ardhini. Mandhari ya nyuma inaonesha watu wengine wakishughulika, ikiashiria shughuli za soko au eneo la biashara ya mazao ya kilimo.

Mmea wa mgomba wenye majani makubwa ya kijani kibichi, ukikua katika mazingira ya nje yaliyojaa udongo na mimea mingine. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi za uoto wa asili.

Watu wakishughulika katika kupanga au uchakataji wa ndizi kwenye eneo la kazi. Ndizi zimepangwa kwenye masanduku ya plastiki yenye rangi tofauti njano, bluu, na kijani kwa utaratibu wa kuvutia na ufanisi.

Shamba kubwa la mazao lenye rangi ya njano, likiwa katika hatua ya uvunaji, kuna kundi la watu wakiwa wanatoa mahindi hayo ya kwenye mimea, wakiweka kwenye kikapu tayari kwa ajili ya kuuza.

Shughuli za kilimo ususani uvunaji wa karoti katika bustani yenye mandhari ya kijiji, watu wawili wanafanya kazi kwa pamoja, mmoja ameshikilia karoti na mwingine anatumbukiza kauti ndani ya mifuko, karoti zaidi zimetapakaa ardhini na kuna mimea ya kijani inayozunguka eneo hilo.

Mtu aliyevaa shati la manjano amesimama kwenye shamba lenye mimea yenye afya, huku matunda mekundu yakionekana yakining'inia kwenye matawi kwa wingi ishara ya msimu wa mavuno uliotimia.

Watu kadhaa wakiwa shambani wakishughilika na viazi walivyovuna, wengine wamepiga magoti na wakiinama kuchagua au kupanga au kuweka viazi kwenye vifungashio, kuna mifuko na vifaa mbalimbali vinavyohitajika karibu na kundi hilo.

Wakulima wawili wamesimama kwa furaha katika shamba la maembe, wakiwa wameshika matunda mkononi mwao, huku miti ya maembe yenye matunda mengi ikionekana nyuma yao ,ishara ya mavuno mazuri na juhudi zao katika kilimo cha matunda.

Shamba kubwa la mimea lenye rangi ya kijani kibichi. Kuna kundi la watu wakiwa wanafanya kazi ya kuvuna mazao ambayo ni viazi mviringo.

Mtu akiwa katikati ya shughuli ya kuvuna ndizi katika shamba la migomba, mavazi ya kijani anayovaa yanaashiria kazi ya mashamba au mazingira ya kilimo huku akiwa ameshikilia mzinga mkubwa wa ndizi mbichi.

Kikundi cha watu wakishiriki katika shughuli za kuvuna viazi shambani, mtu wa mbele aliyevaa shati la bluu akiweka viazi kwenye ndoo; wengine waliyo nyuma pia wakionekana wakifanya kazi hiyo hiyo wakiwa kwenye mstari na wameshika ndio zao za kukusanyia viazi.

Shamba kubwa la ndizi lililolimwa katika eneo lenye udongo wenye rutuba nzuri, mtu mmoja mmoja katika eneo hilo anaonekana akivuna mazao hayo ya ndizi.

Shamba kubwa, lenye kundi la watu katika harakati za uvunaji, wanapakia vitu hivi vitunguu maji kwenye gari kwa ajili ya usambazaji wa mimea hiyo.

Shamba dogo linalolimwa kwa uangalifu linaonyesha bustani ya vitunguu maji katika hatua ya uhai, ambapo majani marefu ya kijani yanainuka kwa muungano mzuri kutoka kwenye eneo hilo, bomba la umwagiliaji limelazwa ardhini kuonyesha matumizi ya teknolojia nyepesi katika kilimo cha viwanda.

Safu zilizojaa miche ya mimea ya aina mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha hatua za awali za ukuaji wa mimea na umuhimu wa upangaji sahihi katika kilimo cha kisasa na na utafiti wa kisayansi.

Miti ya ndizi yenye afya imesheheni mikungu ya ndizi ambazo bado hazijaiva ikiwa imezungukwa na majani ya kijani kibichi na mimea mingine. Hali inayo dhihirisha mazingira yenye rutuba na ustawi wa kilimo cha ndizi

Wakulima wawili wana jishughulisha na uvunaji wa viazi vitamu shambani, wakiyakusanya kwenye masanduku ya plastiki, jambo linaloonyesha hatua ya mwisho ya mzunguko wa uzalishaji wa chakula na umuhimu wa kazi ya mikono katika kilimo endelevu.

Mkulima akiangalia kwa uangalifu udongo mwekundu akipalilia mimea iliyopangwa kwa mstari inayoonyesha mandhari ya uzalishaji endelevu ya chakula, huku kukiwa kuna mabomba yakiwa yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Watu kadhaa kwenye shamba wakiwa wamesimama karibu na masanduku mengi ya mabati yaliyojaa matunda, machungwa au nyanya chini ya anga la wazi na mazingira ya vijijini nyuma yao.

Wakulima watatu wakizunguka trekta linalotumika kulima udongo huo wenye unyevunyevu. Nyuma yao inaonekana ni kama ni shamba la mpunga; njia hii ni ya teknolojia ya kisasa ambayo huongeza mazao

Mimea ya pilipili hoho imepangwa kwa kitaalamu ndani ya bustani ya kisasa ikishikiliwa na uangalifu nyavu za waya, jambo linalo onyesha matumizi ya teknolojia rahisi na mbinu bora za kilimo.

Miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi inayokua kwenye udongo wenye virutubisho. kukiwa kuna mabomba ya plastiki yamepitishwa kwenye mizizi inayotumika kutoa maji.

Watu kadhaa wakiwa wamepiga magoti kwenye shamba wakilima au kupanda mimea, ardhi inaonekana kama imechakatwa na kuweka mbegu au miche, na kuna mifupa ya miti au miale ya mbao karibu na eneo hilo.

Shamba la kilimo kilichofunikwa na muundo wa mbao na waya, inayolinda mimea dhidi ya hali ya hewa kali na kuna mifuko ya plastiki iliyofungwa kwenye mifumo ya umwagiliaji, inayopita kati ya mizizi ya mimea.

Wakulima wakifanya kazi katika shamba la mahindi lililokomaa, likiwa na mpangilio mzuri wa mistari inayorahisisha kupitia au kufanya kazi ndani ya shamba. Mimea inaonekana imeshamili ikidokeza kilimo chenye tija na kilichoandaliwa kwa uangalifu.

Mgomba wenye afya unaonekana ukistawi katika mazingira ya kijani kibichi huku ndizi changa zikiwa bado hazijaiva zikining'inia kwa mpangilio mzuri. Ua na mgomba lenye rangi ya zambarau linang'ara katikati ya majani.

Watu wawili wamesimama kwenye shamba dogo la mimea iliyopandwa kwenye mifuko mikubwa, wakionekana wakishughulika na kilimo kwa umakini na utulivu. Mimea yenye afya nzuri inaonyesha mafanikio ya mbinu mbadala za kilimo.

Shamba kubwa amabapo kuna mimea imewekwa kwenye mifuko ya plastiki. Kuna watu wakadhaa wakiwamesimama kati ya mifuko hiyo labda wakifanya shughuli za kilimo. Jengo hilo linamuundo wa chuma na nyenzo za kufunika zinazolinda mimea.

Shamba la migomba lenye majani mapana ya kijani kibichi inayoonyesha ustawi wa mimea katika mazingira yenye rutuba na unyevuunyevu wa kutosha, ndizi zinaonekana zikiwa na uzito wake wa asili zikionyesha mafanikio ya uzalishaji wa matunda.

Masanduku ya plastiki ya bluu yakiwa yamejaa matunda ya kijani kibichi yanayofanana sana na parachichi, yakiwa yamepangwa kwa mpangilo. Baadhi ya watu wamesimama wakishughulika kuchambua au kupanga mazao hayo.

Trekta jekundu lenye mashine linalotumika kuchipuwa udongo kwenye ardhi, njia hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ambapo hukuza mazao.

Mashine nyekundu inayotumika kulima shambani yenye injini inayotumia mafuta kuipa mashine hii nguvu. Kifaa hiki cha kisasa husaidia katika kuongeza mazao mashambani.

Trekta la rangi ya kijani likivuta vifaa vya kulimia kwenye shamba la nyasi kavu, chini ya anga la bluu na mti ya mbali ya nyuma kuonyesha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ustadi kwenye kilimo.

Trekta la kisasa linafanya kazi ya kukata majani kwa ufanisi katika shamba lenye anga la bluu na mawingu madogo, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kuboresha shughuli za kilimo.

Kifaa cha kilimo chenye meno ya chuma chenye rangi ya machungwa na maandishi meusi, kimewekwa ardhini tayari kwa kazi ya kulima na kuandaa shamba kwa kuchipua udongo.

Mimea imepangwa kwa ustadi katika mfumo wa kilimo cha wima huku vifaa vya kisasa vimepangiliwa vizuri, ishara ya matumizi ya teknolojia kuongeza tija katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwenye shelfu ndani ya mfumo wa kilimo cha ndani unaotumia teknolojia, ambapo virutubisho hutolewa kupitia maji badala ya udongo. Mfumo huu wa kisasa una bomba zinazodhibiti usambazaji wa maji.

Mikono ya roboti lenye rangi ya machungwa ikifanya kazi kwa ustadi kwenye shamba la ndani na mimea ya kijani, inaonyesha uhamasishaji wa teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mimea imepangwa kwa ustadi katika mfumo wa kilimo cha wima, huku vifaa vya kisasa vikitumika kama: ishara ya matumizi ya teknolojia, kuongeza tija katika maeneo yenye nafasi ndogo au udongo usio na virutubisho.

Mashine ya kulima inaonekana ikifanya kazi kweye shamba lenye udongo lililochimbuliwa. Ikionyesha matumizi ya teknolojia rahisi lakini yenye ufanisi katika kuharakisha maandalizi ya mashamba katika eneo hilo.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chombo cha plastiki ikikua chini ya mwanga wa taa, jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia ya kilimo cha ndani na utafiti wa kisayansi kuhusu mimea.

Mashine ndogo ya kulimia yenye magurudumu mawili na kifaa cha kuchimbia ardhi mbele. Inaonekana ikitumika shambani, ikiakisi matumizi ya teknolojia ya rahisi lakini madhubuti katika kuharakisha maandalizi ya udongo kwa kilimo cha kisasa.

Trekta jekundu lenye mashine ya kulimia linalotumika katika kazi za mashambani, inasaidia katika kuongeza ustadi katika kilimo ambapo mazao huongezeka.

Mimea imepangwa kwa ustadi katika mfumo wa kilimo cha wima, huku vifaa vya kisasa vya kumwagilia au kuvuna vinaonekana juu yake; ishara ya matumizi ya teknolojia kuongeza tija katika maeneo yenye nafasi ndogo au rasilimali ndogo.

Mimea imepangwa kwa ustadi katika mfumo wa kilima cha wima huku vifaa vya kisasa vikimwagilia au kuvuna, inaonekana kuna taa za kisasa zipo juu yake kuongeza tija katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mimea iliyopangwa kwa misitari ndani mfumo wa kilimo cha ndani, ikikua kwenye mabomba maalumu, inayoonyesha matumizi ya teknolojia, ubunifu katika kuzalisha chakula kwa ufanisi katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani unaonyesha safu za mimea inayokuwa chini ya taa. Teknolojia inayowezesha uzalishaji wa chakula katika mazingira yenye nafasi ndogo au hali ngumu ya hewa.

Trekta jekundu likiwa na vifaa vya kulimia likionekana likifanya kazi shambani likiwa na mtu mmoja ndani yake, udongo wa shamba una rangi nyekundu kuonesha rutuba. Huku mimea michache ikichipuka.

Mashine ya kilimo ambayo hutumika kufungasha majani au mabua ya mazao, kwa vifurushi vya rahisi kusafirisha au kuhifadhiwa. Ipo kwenye uwanja wa nyasi ikiwa imeundwa kwa rangi ya manjano na mistari, ikiwa na sehemu kama gurudumu lillilo na paneli ya kudhibiti.

Mashine nyekundu ya kilimo, ikiendesha kazi ya maandalizi ya udongo shambani, ambayo hutumika kugeuza udongo kabla ya kupanda mazao, mashine ipo kazini ikitoa vumbi ishara ya kazi ya kina inayofanyika.

Trekta la kijani na njano limesimama katika shamba lenye rutuba likiwa limeunganishwa na vifaa vya kisasa vya kupandia mbegu au kusambaza mbolea, ishara ya ujumuishaji wa teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Shamba la mahindi likiwa katika hatua ya kukomaa mimea imekuwa na kuwa katika rangi ya njano, inadhihirisha ishara kwamba ni karibu na msimu wa kuvuna au kuna changamoto ya upatikanaji wa maji.

Sehemu ya nje la duka la rejareja linalouza nafaka kukiwa kuna maharage mbalimbali ya rangi ya njano, nyeusi na zambarau, yaliyowekwa kwenye mifuko mikubwa.

Watu kadhaa wakiwa kwenye shamba la mimea ya kijani kibichi, wakiwa wamezungukwa na miti michanga na majani mengi na nyumba za mradi zikiwa nyuma yao; wakiwa wanafanya kazi nzuri.

Mti uliokuwepo katikati ya msitu wenye miti minene, na majani mabichi inaonyesha uhai wa mazingira ya asili. Na umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Mandhari tulivu ya maji yanayoonyesha anga ya bluu na kijani cha miti, ni kivutio halisi cha utalii wa asili kinachoonyesha uzuri wa mazingira.

Mtu aliyeketi chini katika shamba lenye uoto wa kijani kibichi, akifanya kazi ya kilimo, huenda ni kupalilia au kuvuna, mazingira yanayozungukwa na mimea inayostawi vizuri, ikitoa muonekano wa shamba linalotunzwa kwa uangalifu.

Shamba lilofunikwa na nyavu juu na mbao na kundi la watu watatu. Mimea iliyowekwa kwenye plastiki, mmoja wao akimwagilia mimea hiyo kwa kutumia mpira, mimea imestawi.

Mtu mmoja aliyevaa nguo ya bluu na nyeupe, akishikilia mche mdogo katika eneo la pori, lililojaa mmea ya kijani kibichi. Mtu huyu amesimama karibu na shina la mti uliyokatwa.

Eneo la kilimo cha mimea ya ndizi ikiwa imepangwa kwa mstari uliyonyooka njia moja imeteuliwa katika mistari kwaajili yakuwezesha kupitisha mabomba ya umwagiliaji

Msitu mkubwa wenye miti mirefu na majani ya kijani kibichi, inaonyesha ustawi wa eneo hilo. Katikati ya msitu kuna njia. Kuna alama za mistari, ikionyesha sehemu ya watu kupita.

Daraja la mbao lilojengwa juu ya mbao limejengwa kwa magogo na matawi ya mti, linaonekana ni la asili kabisa na lilitumika kwenye mazingira ya porini.

Shamba ambalo ndani yake kuna kikundi cha watu wadogo, waliosimama pembeni ya mimea iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki. Huku mmoja wao akionekana anawaelekeza jinsi ya kutunza mimiea hiyo.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo, kinachotumia maji badala ya udongo, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji. Jambo linalosaidia watu kupata mazao mengi.

Mkulima mdogo anaonekana ndani ya eneo la shamba, akishikilia miche ya mimea, ambapo inaonyesha mafunzo ya vitendo kuhusu uzalishaji endelevu au mazao katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo mpya wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo, ambapo mimea upandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kwa kutumia maji. Uzalishaji wa chakula katika mazingira yenye changamoto za ardhi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinacho tumia maji badala ya udongo ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubishi moja kwa moja kutumia maji, jambo linaosaidia katika kuongeza mazao.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachotumia maji badala ya udongo ambapo mimea hupangwa kwenye mabomba ya plastiki, nakupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, jambo ambalo linasaidia kuongeza mazao.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachoutumia maji badala ya udongo ambapo, mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, jambo linalosaidia wanafunzi kuelewa mbinu mbadala ya uzalishaji wa chakula.

Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa ustadi katika mfumo wa kilimo cha kisasa ikionyesha mbinu bunifu, za uzalishaji endelevu wa chakula katika mazingira yenye changamoto za rasilimali.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachootumia maji badala ya udongo, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji jambo ambalo linasaidia mazao kuwa mengi.

Mfumo wakisasa unaotumika maji badala ya udongo, ambapo mimea hupandwa katika mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, jambo linalosaidia kuboresha mazao.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo ambapo mimea upandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, jambo ambalo linasaidia katika kuongeza mazao.

Mwanamke akishughulika na mimea ya kijani kibichi kwa umakini, kwenye shamba au jengo lililofunikwa na plastiki, lenye hali ya hewa inayofaa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, jambo linasaidia katika kuongeza uzalishaji wa chakula.

Mimea imepangwa kiustadi ndani ya plastiki, ikikua juu ya mabomba meupe yaliyowekwa kwa usawa. Mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia nafasi kwa ufanisi na udhibiti mazingira ya ukuaji ili kuongeza tija.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi ikimea kwa afya ndani ya sufuria ndogo ya mviringo, inaonyesha juhudi za kilimo cha ndani na utunzaji wa mazingira katika maeneo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki na mabeseni na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji jambo linalosaidia katika kuongeza mazao.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani spinachi zinakuwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yalipangwa kwa mpangilio mzuri wa sambamba. Mimea imepandwa kwa nafasi zinazoangaliana bila kutumia udongo ikionyesha mfumo unatengeneza maji kwenye virutubisho maalumu.

Mfumo wa kilimo cha ndani kinachotumia shelfu nyingi kuna vifaa vinavuopandwa kwa kutumia maji bila kutumia udongo

Kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani kama spinachi zinaota kwenye mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa yakiwa yameshikiliwa na fremu za mbao au chuma.

Shamba kubwa la kabichi lililopangwa kwa utaratibu maalumu ambao hutumia mbinu ya kisasa ya umwagiliaji, mabomba yamepangwa ardhini kusafirisha maji moja kwa moja kwenda kwenye mizizi njia hii huongeza ustadi.

Vitunguu vya rangi ya zambarau vimekomaa. Vimepangwa kwa wingi kwenye sakafu, vikionekana kuwa safi na tayari kwa ajili ya matumizi au kuuza sokoni.

Mimea ya kijani kibichi ikikua kwa ustawi ndani ya chafu yenye muundo wa chuma na kuta za plastiki, ikiashiria matumizi bora katika teknolojia ya kilimo cha ndani huongeza tija.

Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa mistari ndani ya sehemu ya ndani ya shamba kilichozungushwa na plastiki, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kukuza mazao kwa ufanisi.

Jengo la kuku lenye safu nyingi za mifuko ya mbao iliyojaa kuku wengi wakipangwa kwa makini; kwenye kila safu chini ya paa la chuma na anga la wazi nyuma yake.

Mikungu ya ndizi yenye afya nzuri inaonekana ikikua shambani ikionyesha hatua mbalimbali za ukuaji wa zao hili muhimu ambalo huchangia kwa kiasi kikubwa katika usalama wa chakula na uchumi.

Mimea ya kijani kibichi na matunda madogo mekundu na ya kijani, ikiwa imepangwa kwa muundo wa chuma na kuta za plastiki, ikiashiria matumizi bora ya teknolojia katika kilimo cha ndani.

Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari ndani ya shamba la ndani lililofunikwa na plastiki na chuma, ishara ya matumizi ya teknolojia katika kukuza mazao kwa ufanisi na kuyakinga dhidi ya hali ya hewa mbaya.

Sehemu ya ndani ya banda la kuku wadogo vifaranga, katikati ya hayo mabanda kuna plastiki ya rangi nyeupe na nyekundu inayotumika kulisha wanyama hao. Hii inaonekana kama ni sehemu ya kutunza wanyama kwa ajili ya mayai na nyama.

Mtu amesimama ndani ya shamba lenye mwangaza wa kutosha, akiwa amezungukwa na mimea yenye afya na majani mengi muonekano unaoashiria mazingira ya kilimo cha ndani kinacholenga uzalishaji endelevu wa chakula.

Mkulima amesimama ndani ya shamba akichunguzwa kwa makini, mistari ya mimea yanayostawi kwa msaada ya kamba za kuelekeza ishara ya matumizi ya teknolojia rahisi katika kuongeza tija kwenye kilimo.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia wamekusanyika ndani ya banda la kisasa, wakionekana kuwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji wa mayai au nyama.

Vitunguu vingi vimepangwa kwa uangalifu ndani ya chombo cha plastiki cha bluu huku vingine vikiwa juu ya uso wa ghorofa. Mkono mmoja unaonekana ukichukua vitunguu viwili ishara ya shughuli ya kuchagua au kuandaa mazao.

Mkulima mmoja aliyevaa mavazi ya bluu, akionekana akitembea katikati ya shamba lenye mimea iliyo komaa na yenye afya bora, mandhari inaonyesha jitihada za moja kwa moja katika kutunza mazao.

Shamba la mimea lenye rangi ya kijani kibichi yaliyolimwa sehemu iliyofunikwa na plastiki na mitari. Miche iyo imepangwa sehemu yenye rutuba na Kuna mabomba ya kupitisha maji kwa ajili ya kuwapa rutuba miche iyo.

Shamba kubwa linaloenekana lipo katika mandhari ya kijiji, lililolimwa kwa ustadi mzuri na mpangilio mzuri, kuna sehemu za kupita zinazoruhusu watu kufanya shughuli kama kulima na kumwagilia kwenye mimea haya.

Shamba la kilimo, ambapo kuna mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu za mistari. Nyuma ya shamba kuna majengo ya kilimo na miti pamoja na mlima wa mbali.

Ng'ombe kadhaa wamepangwa kwa mstari ndani ya zizi la kisasa, kila mmoja akiwa kwenye nafasi maalumu ya chuma inayoonyesha kulishwa au kukamiliwa kwa ufanisi, mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia katika ufugaji wa kisasa.

Shamba kubwa, linalofanya kilimo lenye mimea ya mbogamboga, kama kabichi iliyomea vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Shamba lililopangwa kwa ustadi wa mimea yenye majani mabichi, huenda ni aina ya mboga kama spinachi au kabichi, ikistawi vizuri katika udongo ulio wazi, na udongo wa kati ya mstari unaonekana ukiwa safi na bila magugu, ikiashiria usimamizi mzuri wa kilimo.

Wafanyakazi wawili walio vaa mavazi ya kijani, katika hatua ya kufungasha mazao kwa uangalifu ikiashiria uzingatiaji wa usafi ubora wa bidhaa, na maandalizi ya kusafirisha au kuuza maparachichi kwa wateja wa ndani na nje ya nchi.

Shamba la mimea yenye kijani kibichi inaonyesha ustawi mzuri, huku nyumba ya kijani ya kisasa iliyo nyuma ikionyesha uwepo wa teknolojia ya kilimo cha ndani, inayosaidia kudhibiti hali ya hewa kuongeza tija.

Kundi la ng’ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamesimama ndani ya banda la kisasa wakila kutoka kwenye vyombo vya kulishia vilivyo pangwa kwa mstari. Muundo wa banda ni wa chuma na yenye sakafu ngumu.

Shamba kubwa lenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi, inaonekana kama mbogamboga mfano spinachi au kabichi, zinazoangaliwa kwa umakini na mtu aliekuepo nyuma ya mboga hizo.

Shamba lenye mimea lililopandwa kwenye mifuko yenye mifumo wa plastiki, lina muundo wa chuma na paa la plastiki wazi kuruhusu mwanga wa juu kuingia, kuna mtu mmoja anayeonekana katikati ya shamba akifanya shughuli za kilimo.

Kundi la vifaranga vyeupe vinatembea kwa pamoja juu ya baka la nyasi au takataka laini wakionekana wenye afya na uchangamfu, mandhari hii inaonyesha hatua za awali za malezi ya kuku.

Mtu akimwaga vitunguu vya zambarau kutoka kwenye kikapu kikubwa hadi kwenye rundo lilojaa njee ya shamba. Vitunguu vimejaa kwenye ardhi vimemeta chini ya mwanga wa asili.

Mashina ya miti ya ndizi yenye rangi ya kijani yaliyopangiliwa kwa mstari kwenye shamba lililowazi. Majani yake mapana na yenye afya yanafunika sehemu kubwa ya mandhari ishara ya kilimo kilichostawi vizuri, kuna vifaa vya uangalizi.

Shamba lenye udongo wenye unyevunyevu mimea mchanga imepangwa kwa mstari miwili, kila mstari ukiambatana na bomba la umwagiliaji wa matone, mfumo unaosaidia kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi na kuongeza ufanisi wa kilimo cha kisasa.

Shamba limepangwa kwa ustadi, ambapo mimea inaota kwa mistari sambamba, ikionyesha mbinu sahihi za kilimo zinazosaidia ukuaji wa mimea na kurahisisha uvunaji, pia kuna bomba la maji katikati ya matuta linalosambaza maji katika mimea hiyo.

Katika shamba hili mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika kwa ustadi, ambapo bomba la plastiki limewekwa katikati ya mstari wa mimea, likitoa maji kidogokidogo moja kwa moja kwenye mizizi jambo linalosaidia kuhifadhi maji, na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Bustani imeandaliwa kwa ustadi kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo nyaya au mabomba, yamepangwa kwa mstari ili kuhakikisha mimea inakua upande wa kulia inapata maji kwa kiasi sahihi.

Mimea mchanga imepanda kwenye udongo ikiwa karibu na mabomba ya plastiki, yanayotumika kwa umwagiliaji jambo linaonyesha mbinu za kisasa za kuendeleza bustani katika hatua za awali za ukuaji wa mazao.

Mkulima mmoja yupo kazini shambani akihusika moja kwa moja kwenye upandaji au uvunaji, shamba hili linaloonesha matumizi ya mfumo ya umwagiliaji unaosaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza tija, ishara ya mbinu za kilimo bora.

Shamba la bustani lenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa matone, kuna mistari miwili ya udongo iliyonyooka ambapo kuna bomba la plastiki zinazotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa mmea.

Kilimo cha hoho ya njano, chenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika kama sehemu muhimu ,ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha bila kupoteza rasilimali.

Shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, linaonya kilimo kizuri cha kulinda mazingira. Unafuu huo husaidia katika kupata mazao ya kutosha yanayotumika na watu wengi sana.

Shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba ambayo ina miche midogo, bomba likipita katikati ya matuta likiwa linatoa maji kuhakikisha virutubisho kwenye udongo huu.

Mmea mchanga wa kijani ukimea ardhini , ukiwa karibu na bomba la bluu, lenye kiunganishi cha rangi nyekundu. Bomba hilo uonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, unaotoa maji moja kwa moja kwenye mimea. Ishara ya matumizi ya teknolojia raisi na sahihi kwa kilimo.

Miche changa ya mboga inaweza ikawa spinachi, mchicha au mboga nyingine ya majani, ikiwa katika udongo, pembeni mwa kila mstari kuna bomba la plastiki la bluu linalosaidia katika umwagiliaji wa mimea hiyo.

Eneo la bustani ya nje inayoonesha matumizi ya kiteknolojia rahisi katika kilimo cha viwanda, ambapo bomba la maji la bluu limewekwa juu ya ardhi kati ya majani, likitumika kumwagilia mimea kusafishia mazingira muonekano huu unathibitisha juhudi za kulinda mazingira na kuimarisha uzalishaji.

Mandhari ya mlima yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijani, iliyojitokeza kwa uzuri dhidi ya anga lenye mawingu, inaonyesha uzuri wa asili na ubunifu wa kisanii.

Mazao ya kijani kibichi yenye milima na miti imetandazwa na anga la bluu lenye mawingu meupe ikiwasilisha uzuri wa asili na utulivu wa pori hilo na wanyama waliyokuwemo humo.

Eneo la msitu, lenye udongo wa rangi ya kahawia na majani ya rangi ya kijani kibichi, miti mirefu iliyotawala, inaonyesha uzuri na utulivu sehemu ya amani.

Mandhari ya milima yenye miamba mikubwa iliyochipuka juu yake chini ya anga la bluu lenye mawingu machache, inaonyesha hustahimilivu wa viumbe hai katika mazingira magumu ya mlimani.

Mandhari ya asili yenye ziwa au mto wenye maji masafi na tulivu, miti inayochora angani wakati wa jua kuchomoza. Sehemu hii huonekana kuna baridi.

Mandhari nzuri yenye milima na mabonde katikati yake kuna mto au ziwa lenye usafi, kuna barabara kuonyesha kwamba sehemu hii ni ya utalii inayoonekana ni tulivu sana.

Mwamba mkubwa wenye ufa na umbo la kipekee, umeinuka katikati ya mandhari ya asili, huku mimea midogo ikichipua juu yake, ikiashiria uhusiano wa kijiolojia kati ya miamba na uoto wa asili.

Mandhari ya kijani kibichi yenye nyasi kavu zimetawala eneo la mbele, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali, yakitoa taswira ya uchangamano wa mazingira ya asili na mbuga za wanyama kwa maendeleo ya mjini.

Mti mwembamba unaopita katikati ya ardhi kavu yenye vumbi huku milima inaonekana kwa mbali chini ya anga lenye mawingu machache; taswira inayoonyesha uzuri wa mandari ya asili na changamoto za ukame katika maendeleo ya nyanda kame.

Mandhari ya mlima na bonde, yenye mchangamano wa miti na maeneo wazi chini ya anga lenye mawingu, linaonyesha uzuri wa asili na fursa za kujifunza kuhusu maumbile ya kijografia ya Tanzania.

Madhari ya jangwa yenye miamba mikubwa na milima ya mbali inayoonyesha mazingira kame yenye udongo wa rangi ya kahawia, huku mwanga wa jua ukitoa kivuli cha bluu juu ya mlima hali inayodhihirisha uzuri wa asili katika eneo lenye ukame.

Ziwa dogo lenye maji masafi limesimama kifahari katika mandhari ya kijani kibichi, huku anga la bluu likitanda nyuma yake ikiangaza uzuri wa mazingira ya asili, utulivu wa maeneo yaenye mimea ya asili.

Mandhari ya uwanda wenye miti iliyosambaa chini ya anga safi yenye mawingu machache inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili, na umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya wazi kwa ajili ya ikolojia endelevu.

Mto wenye maji tulivu unatiririka katikati ya eneo lenye nyasi na miti, huku mimea ya asili ikikua kando yake. Mandhari tulivu inayovutia inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa hifadhi wa vyanzo vya maji.

Mandhari ya kijani kibichi yenye miti na vichaka vinayostawi kwa wingi ni ishara ya mazingira hai, yanayohitaji kulindwa kwaajili ya afya ya watu sayari na ustawi wa jamii.

Mandhari ya kuvutia inaonyesha miti mikubwa yenye majani mabichi ikisimama kwa fahari mbale ya mlima mrefu uliofunikwa na theluji, ikihakisi uzuri wa asili na utofauti wa mazingira ya Tanzania.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti na vijito vinavyopenya katika majani na miti, kuonyesha uzuri wa asili na umuhimu wa uhifadhi wa vyanzo vya maji. Likiwa eneo lenye mvuto wa kijiolojia na fursa za utalii wa mazingira.

Barabara ya vumbi yenye matope inapita katikati ya kijani kibichi cha miti na vichaka ikiashiria njia inayotumika na wakazi wa kijiji, katika shughuli zao za kila siku licha ya changamoto ya miundombinu .

Tembo mkubwa katika msitu wa sahara wenye nyasi za njano na miti mikubwa ya rangi ya kijani kibichi, sehemu hiyo inaonekana ni tulivu na nzuri kwa ajili ya utalii wa ndani na wa nje.

Mandhari ya kuvutia inayoonesha mlima mrefu unaoinuka kwa ufahari dhidi ya anga lenye mawingu mepesi, huku mbele yake kuna mto au ziwa lenye maji masafi yanayotiririka eneo la kijani kibichi.

Msitu mkubwa wenye miti mikubwa na mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, ambapo kuna njia katikati inaonekana ni sehemu inayotumika na watu wenye kupita kwenye safari zao.

Pundamilia mmoja amesimama katikati ya nyasi ya kijani kibichi akitazama mbele kwa utulivu, huku kundi la wanyama likionekana kwa mbali, na mlima mkubwa ukiinuka nyuma yao ukipangwa na miti na anga la bluu kwenye mawingu mepesi.

Msitu mkubwa wa savana wenye nyasi ndogo ya kijani kibichi pamoja na miti mikubwa iliyosimama kwa umbali, kwa nyuma kuna mlima mkubwa wenye rangi ya njano inayoonyesha utulivu wa sehemu hii.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha mlima na mabonde yaliyofunikwa na kijani kibichi, ikiweza kutumika katika kampeni ya utalii na mazingira, elimu kilimo endelevu au uhamasishaji wa uhifadhi wa ardhi.

Kundi la twiga watano waliosimama, katika uwanda wa majani wakitazama mbele kwa utulivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la bluu, linalokutana na ukingo wa majani kibichi, hali inayodhihirisha mazingira asili yaliyojaa amani na uzuri wa mapori.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha mto mdogo unaopenya katikati ya kijani kibichi, ukizungukwa na miamba mikubwa na miti ya asili. Maji yanatiririka kwa utulivu yakiongeza mvuto wa kimazingira na kutoa hisia ya amani.

Mandhari ya kuvutia yenye milima na mabonde yaliyojaa uoto wa kijani kibichi, inaonekana kuwa imetawaliwa kutoka juu labda kwa mtazamo wa angani au katika kilele cha mlima.

Mandhari asili yenye miamba mikubwa ya kuvutia na kijani kibichi kinachochepuka kwenye nyuso za miamba, kuna muonekano wa maji ya kwa mbali labda ni bahari au ziwa.

Mandhari ya kijani kibichi yenye milima na mabonde, yaliyopishana kwa upole, inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira ya mashambani. Mti mkubwa ulio mbele unatoa kivuli na uhai wa kijani, huku mashamba yakionyesha kuwa, kwa mbali yakidhihirisha matumizi bora ya ardhi kwa kilimo.

Mandhari ya mlima yenye kijani kibichi, iliyofunikwa na msitu mnene. Kuna maeneo yenye kivuli, inayoonyesha miinuko ya ardhi, na mwangaza wa jua unaoleta utofauti wa rangi, katika sehemu za juu na za chini.

Mto mdogo wenye maji tulivu inapita katikati ya miamba na majani ukiwa na mandhari ya kuvutia na tulivu, mawe madogo yakitapaa ndani ya mto ya achangia uzuri wa asili, huku majani ya miamba pembeni yakionyesha uhai na mazingira ya mto .

Mbuzi kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya zizi la mbao, baadhi wamesimama huku wengine wamelala juu ya sakafu ya mbao. Wakiwa wanakula majani ya kijani kibichi.

Mbuzi kadhaa wanachungwa kwenye eneo la kijani kibichi lenye miti, wakionekana wakitafuta majani katika ardhi ya mchanga, taswira ya maisha ya kila siku ya wafugaji wa maeneo ya vijijini.

Mbuzi wawili ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao. Wakiwa wanakula kwenye sanduku lililojaa majani ya kijani, Wanaonekana kwamba huaangaliwa kwa uangalifu mkubwa sana.

Kuku kwenye nyasi wakitafuta chakula, hali inayoonyesha mazingira huru ya ufugaji wa asili unaochangia afya bora ya mifugo na uzalishaji wa mayai na nyama yenye ubora.

Katikati ya banda la kuku kundi kubwa la kuku limekusanyika karibu na chombo cha plastiki kinachotumika kama sehemu ya kulishia nyundo ya chuma inazunguka eneo hili inaonyesha mfumo wa kisasa wa kufuga kuku unaolenga kurahisisha usafi, lishe na salama.

Sehemu ya shamba ya kufugia wanyama ambapo mtu mmoja akishika gunia la chakula, akirushia bata hao kuonyesha ustadi na kazi nzuri katika kuangalia wanyama hao.

Mzee aliyevaa nguo ya bluu, akisimama kati ya kundi la kuku wengi wa rangi tofauti, wakiwa kwenye udongo wa kahawia chini ya mazingira ya kijani kibichi na maua ya zambarau, kuonyesha ufugaji wa wanyama hao.

Mtu aliyepiga magoti karibu na kundi la kuku wa kienyeji, waliokusanyika wakila vipande vya tikitimaji. Wengine wanaonekana wakisogea karibu huku mazingira ya nyuma yakiwa ni ardhi yenye tope au vumbi. kati ya kuku hao kuna mkusanyiko wa mayai, jambo ambalo linadokeza eneo hili kuwa uzalishaji wa mazao ya kuku.

Shamba limepandwa kwa ustadi likiwa na mistari ya mimea yenye majani ya kijani kibichi, ishara ya kilimo chenye afya na kilichopangwa kwa ufanisi ili kuhakikisha mavuno bora.

Mimea midogo imepangwa kwa mistari kwenye udongo, ikimwagiliwa kwa kutumia mfumo wa matone kupitia mabomba yaliyolazwa sambamba na mistari ya mimea. Mbinu hii ya kisasa husaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa ukuaji kwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Safu zilizo jaa miche ya mimea ya aina mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha hatua za awali za ukuaji wa mimea na umuhimu wa upandaji sahihi katika kilimo cha kisasa na utafiti wa kisayansi.

Magunia yaliyojaa yanafaka za mchana yamepanga kwa mpangili mzuri, yakionesha utaratibu wa uhifadhi salama wa chakula kwa ajili ya matumizi ya baadaye au biashara.

Miti midogo yenye rangi ya kijani imepandwa kwa mpangilio maalumu ndani ya shefu rafu maalumu ikiashiria hatua za mwanzo za uzalishaji wa mboga kwa njia ya kitaalamu ya maendeleo.

Shamba lililofunikwa na muundo wa chuma na paa la plastiki inayodhibiti mwanga na joto. Mimea imepangwa kwa mistari ya utaratibu, ikionesha hatua tofauti za ukuaji. Rangi za kijani kibichi na kahawia, zinaashiria mchangamano wa mimea changa na iliyokomaa.

Vikapu vinne vya gunia vilivyojaa aina tofauti za maharage, kutoka mekundu hadi waridi, kahawia na zambarau. Zimepangwa juu ya ndoo kwenye sakafu na vinaonekana kuandaliwa kwa uangalifu.

Shamba la ndani lililofunikwa na plastiki na mitali lenye mimea midogo iliyopangwa kwenye safu ndogo ndogo kwa mpangilio mzuri ikionekana imemea vizuri.

Shamba dogo la ndani lililofunikwa na plastiki na mitari yenye taa juu, ambapo inaonekana ni sehemu ya kupandia mbegu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi mimea michanga imepandwa kwa mistari yenye utaratibu, huku mabomba yamepita katikati ikithibitisha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji.

Shamba lililofunikwa na umbo la nusu duara, mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa utaratibu, kwenye safu za rafu zikiashiria mazingira yaliyothibitiwa kwa kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza uzalishaji.

Shamba lenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu udongo unaonekana ukiwa safi ikiwa inaashiria kilimo bora na chenye usafi

Kundi la watu wanne kwenye shamba ndogo wakitengeneza sehemu ya kupanda mimea, mmoja wao akimwelekeza mwingine alovaa nguo nyekundu jinsi ya kufanya kazi hiyo kwa ufasahi.

Shamba ambapo kuna mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa wafu za mstari, chini ya muundo wa glasi au plastiki, kuna vifaa vya umwagiliaji na nyenzo za manjano, zilizowekwa juu ya mimea.

Duka dogo la nafaka limepangwa kwa ustadi mkubwa, likiwa na mifuko mikubwa ya mazao mbalimbali, kama: maharage mekundu, mbegu, choroko na mchele mweupe, uliopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa kuvutia wateja.

Mbwa mdogo anakunywa maji kutoka kwenye bakuli la chuma, akionyesha mazingira safi na utunzaji bora wa mnyama wa nyumbani kwa kuhakikisha anapata lishe na maji ya kutosha.

Mtaalamu wa mifugo aliyevaa koti jeupe na kofia nyekundu akimshika mbwa mweupe mwenye furaha katika mazingira yanayoonesha kuwa ni kliniki ya wanyama. Taswira inaonesha uangalizi, upendo na ustawi wa wanyama kupitia huduma za kitaalamu.

Mbwa wa kijerumani amelala kwa utulivu ndani ya nyumba yake ya mbao, akitazama mbali kwa makini, jambo linaloonesha tabia yake ya ulinzi na uwaminifu Kwa mazingira yanayo mzunguka.

Mtu mmoja yamevaa shati jukundu, akisimama na mbwa, akimshika kichwani kwa upole, ishara ya uhusiano wa karibu na mnyama. Mandhari ya nyasi za kijani na uzio wa plastiki mweupe unaonyesha mazingira salama na tulivu ya ufugaji wa wanyama nyumbani.

Mbwa wawili wamelala kwa utulivu ndani ya banda la mbao lililojengwa kwa ustadi, mmoja akiwa na manyoya ya kijivu yakipauka kwa upole na mwingine akiwa na manyoya meupe kama pamba, wakionekana kupumzika baada ya siku ndefu.

Mbwa akiwa amesimama juu ya meza ya uchunguzi kliniki. Watu wawili, mmoja akiwa ameshika mbwa kwa utulivu mwingine akiwa na daftari na kalamu wanaonekana wakifanya uchunguzi au kuchukua maelezo ya kiafya.

Mtoto tembo akitembea juu ya udongo mwekundu huku viatu vya watalii vikionekena karibu naye, ishara ya ukaribu na uangalizi wa binadamu katika juhudi za kuhifadhi wanyama wa porini.

Mtu aliyevaa barakoa na kofia akimshika twiga kwa upole karibu na wazee wa chumvi, akionyesha mshikamano kati ya binadamu na wanyama pori katika mazingira ya hifadhi ambayo ni kipato katika nchi yetu.

Tembo mdogo ameonekana akilishwa kwa upole na mtu. Tukio hili linaonesha muingiliano wa kirafiki kati binadamu na wanyama katika mazingira ya wazi yenye udongo mwekundu na miti ya asili, ishara ya juhudi uhifadhi na elimu ya wanyama pori.

Twiga mwenye madoa meupe amesimama kwenye eneo la wazi, akilishwa na mgeni huku mtu mwingine akimtazama kwa furaha, tukio linalo onyesha ukaribu baina ya binadamu na wanyama pori katika mazingira ya hifadhi.

Nyasi mbili za rangi nyeusi zikiwa zimesimama ndani ya maji ya kahawia kwenye eneo la pori, zikiwa zimezungukwa na majani ya kijani kibichi na anga la bluu, Hii ni ifadhi ya wanyama pori.

Mamba amelala juu ya mwamba huku mdomo wake ukiwa wazikidogo, akionyesha tabia ya kupumzika katika mazingira ya asili, jambo linalosaidia watu kuelewa muundo wa ngozi yake, na namna anavyojibadilisha na mazingira .

Tembo mdogo amesimama kwa utulivu juu ya ardhi yenye mawe na mchanga, huku mandhari ya nyuma ikiwa mbichi na majani yanayoashiria mazingira ya asili, taswira inayovutia na kuonesha uzuri wa maisha ya porini.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira ya wazi inaonekana ni pori au ni sehemu ya hifadhi yaa wanyama. Twiga hao wamesimama miongoni mwa mimea ya kijani huku miti ikionekana nyuma ikiongeza uhalisia wa mazingira asili.